Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku wengine wamesimama na wanaonekana kuzungumza.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji waliokusanyika kwa pamoja. Wamevaa jezi lenye rangi samwati. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama wote.

Kundi la watu wanaonekana kama wachezaji wa mpira wa miguu au mashabiki. Wamevalia jezi za rangi ya njano zenye neno Tusker .Wanaonekana kusheherekea au kushangilia.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wa mivaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe, na kijani kibichi. Kuna mmoja ambaye amesimama na anaonekana aki mhudumia jamaa yule.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Mfanyikazi ambayo amekaa kwa kiti amevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Anaonekana kutazama yule ambaye anampiga picha.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Ndani ya jengo hii kuna wafanyikazi ambao wameketi. Wamevalia nguo nyeusi, nyeupe na hata nyekundu. Ni kusafi sana.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo lenye rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi. Wanahudumia wale wakenya.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyakazi wamevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Watu ambao wako hapa ndani wameketi kwa kiti.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani ya jengo hili, kuna watu ambao wameketi wengine wakiwa wamesimama. Ni wafanyikazi na wamevalia nguo nyeupe, nyeusi na hata nyekundu.

Ndani ya jengo hili, kuna wachezaji ambao wanaonekana wakicheza. Wamevaa jezi lenye rangi tofauti. Moja ni nyeusi, mwingine amevalia kijani kibichi. Nyuma yao kuna mahali ambapo mashabiki huwa wanakaa wakitazama.

Hawa ni mashabiki wa timu fulani wako uwanjani na wanaweza kuwa wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi, wamesimama na wanatabasamu huku wakishangilia.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji wanawake ambao wanacheza. Wamevaa jezi lenye rangi Samawati na nyeupe. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Hii ni ofisi la huduma Kenya ndani ya jumba hili kunao wafanyikazi ambao wamevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Wote wanaonekana wakifanya kazi.

Ndani la ofisi hii kuna watu wawili mwanamke ambaye ni mfanyikazi wa huduma Kenya. Amevalia nguo lenye rangi nyeupe, nyekundu na ata nyeusi. Anaonekana akimhudumia jamaa yule.

Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Wamevaa jezi lenye aina tofauti. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na hata kijani kibichi. Kuna mmoja ambaye amesimama na anaweza kuwa anamhudumia mtu mwingine.

Hawa ni mashabiki wa mpira ambao wamehudhuria mchezo huu. Kuna wenye wamesimama na wengine wameketi . Wanawake kwa wanaume wanaweza kuwa walikuja hapa kutazama mchezo unayoendelea.

Watu wawili wameketi ndani ya jumba hili. Ni ofisi la Huduma Kenya na hawa ni wafanyikazi. Wamevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyeupe na hata nyekundu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna wafanyikazi ambao wamevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyeupe na hata nyekundu. Kuna wale wameketi na mwingine amesimama.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo lenye rangi nyeupe, nyekundu na hata nyeusi, wote wanaonekana wakihudumia wananchi.

Watu wamo ndani ya Huduma Kenya ,wengine wamesimama na kuna wale ambao wameketi wamevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyeupe na hata nyekundu ,wanamtazama yule anayezungumza .

Hawa ni mashibiki kutoka Kenya. Wako uwanjani na wanaweza kuwa wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi nyekundu, nyeusi na hata kijani kibichi. Wanaangalia huku wakitabasamu.

Kundi la watu wanaonekana kama wachezaji wa mpira wa miguu au pia mashabiki, wamevalia jezi za rangi ya njano zenye neno tusker. Wanaonekana kusherehekea na kushangilia.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, ndani ya jumba hili kuna mfanyikazi ambaye amevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyeupe na kijani kibichi. Anaonekana akimhudumia jamaa aliyesimama.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa kandanda. Kuna watu ambao wanaonekana wakitembea barabarani, huku wakiwa wamevaa nguo yenye rangi, kijani kibichi. Kuna pia gari nyuma yao.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji ambao wanaonekana wakicheza. Wamevaa nguo lenye rangi nyeupe. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanatazama mchezo unaoendelea.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Wamevaa jezi lenye rangi tofauti. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Watu wamo ndani ya ofisi la huduma Kenya. Wamesimama na wanamsikiliza na kutazama yule anayezungumza, wengine wameketi wanaonekana kuhudumia wakenya wengine.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo lenye rangi nyeupe, nyekundu na ata nyeusi. Wanahudumia wananchi hao.

Hii ni ofisi la huduma Kenya, wafanyikazi wake wamevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyeupe na hata nyekundu. Wameketi kwa kiti na wanaonekana wakihudumia wakenya wengine.

Ndani ya jumba hili tunayo wanawake kwa wanaume, wengine wameketi na wanaonekana kumsikiliza yule ambaye amesimama. Hii ni ofisi la Huduma Kenya.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Kuna watu ambao wameketi, wamevalia nguo nyekundu, na nyeusi. Wanamtazama yule aliyesimama akizungumza.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna watu ambao wameketi, wengine wamesimama, mmoja wao, anaonekana akitumia kompyuta nyeusi.

Watu wamo ndani ya ofisi la huduma Kenya, wote wamesimama na wanamsikiliza wakimtazama yule ambaye anayezungumza ,Rigathi Gachagua amevalia nguo za wafanyikazi wa hapo.

Ndani ya uwanja huu kuna mashabiki ambao wanatoka nchini Kenya, wanawezakuwa walikuja kuona mchezo wa kandanda na sasa umeisha, kuna majamaa wawili ambao wamepiga picha.

Kundi la watu wanaonekana kama wachezaji wa mpira wa miguu au hata mashabiki, wamevalia jezi ya rangi njano zenye neno Tusker. Wanaonekana kusherekea au kushangilia.

Watu hawa wako barabarani, ni wanawake kwa wanaume. Wanakimbia na mmoja wao aliyevalia nguo lenye rangi samawati na nyeusi, amebeba karatasi iliyoandikwa Raila, Kalonzo. Kando yake kuna maduka ya viatu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya,. Ndani ya jengo hili kuna watu ambao wameketi, wengine wamesimama na wanaonekana kuhudumiwa na wafanyikazi wa hapa. Pia kuna wale ambao wamebeba watoto.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Wengine wameketi huku wanaume hawa wanaonekana kusimama na kuzungumza.

Hawa ni mashabiki wa mpira ambao wamehudhuria mchezo huu. Kuna wenye wamesimama na wengine wameketi. Wanaonekana wakitabasamu na kushangilia.

Wachezaji wa mchezo wa kandanda wamekusanyika kwa pamoja ndani ya uwanja huu. Wanaonekana wakishangilia na kutabasamu. Wamevaa jezi lenye rangi nyeusi. Nyuma yao kuna mashabiki.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna wafanyikazi wengine wameketi na kuna wale ambao wamesimama wamevalia nguo lenye rangi nyeupe, nyeusi na hata nyekundu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna watu ambao wamesimama. Mwanadada mmoja ameketi kwa kiti na amembeba mwanawe mkononi. Kuna pia mfanyikazi ambaye amesimama.

Ndani ya jumba hili, kuna wachezaji waliovaa nguo nyeupe na kijani kibichi. Wanaonekana wakicheza, nyuma yao kuna mashabiki ambao wanawatazama.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe. Wameketi huku mmoja wao anaonekana akihudumia jamaa yule.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya, wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo lenye rangi nyeupe, nyeusi na hata nyekundu. Wanahudumia wale ambao wamepanga foleni.

Hii ni uzunduzi wa mahakama Kenya. Ikiwezekana, mahakama ya kisiasa au ya masuala ya kijinsia. Kuna jukwaa lenye zulia jekundu na viti vitatu. Mwanaume mmoja na wanawake wawili wamekalia viti hivyo.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Wameketi na mmoja wao anaonekana akihudumia wale ambao wamesimama.

Hii ni ofisi la huduma Kenya, ndani ya jumba hili kuna watu ambao wameketi. Wafanyikazi wamevalia nguo lenye rangi nyeupe, nyekundu na hata nyeusi, wanaonekana wakihudumia wananchi.

Kundi la watu wanaoonekana kama wachezaji wa mpira wa miguu au pia mashabiki wamevalia jezi za rangi ya njano zenye neno Tusker, wanaonekana kusherehekea na kushangilia.

Ndani ya jumba hili kuna wachezaji ambao wanaonekana wakicheza na mpira ule. Nyuma yao tunayo mashabiki wanaowatazama na pia wameketi chini.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna watu ambao wamesimama, wengine wakiwa wameketi. Wafanyikazi wamevalia nguo lenye rangi nyeupe, nyekundu na hata nyeusi.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi, nyeupe na hata nyeusi. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya, wako uwanjani na wanaeza kuwa wametoka kuhudhuria mchezo wa kandanda ambao ulikuwa unachezwa, wengine wameketi na kuna wale ambao wanaonekana wakitembea.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Kuna wanawake ambao wanaonekana barabarani wakitembea. Wamevaa nguo lenye rangi nyeupe na nyeusi. Nyuma yao tunayo magari.

Hii ni ofisi la huduma Kenya, wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Wameketi huku wengine wanaonekana wakihudumia watu wengine.

Katika uwanja huu, kuna wachezaji waliovaa nguo tofauti. Viatu vyao pia ni vya aina tofauti. Wanacheza mchezo wa kandanda na nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kulitazama.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku mmoja wao akihudumia mwanaume yule.

Ndani ya uwanja huu kuna watu ambao wamesimama na wengine wameketi. Humu ndani tunayo pia wafanyikazi wa huduma Kenya na wanaonekana wakihudumia wananchi.

Hawa ni mashabiki wa Gor mahia. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyakazi wake wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Wamesimama na wanaonekana kuzungumza.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Ndani ya jumba hili kuna watu ambao wameketi wengine wamesimama. Hii ni ofisi la Huduma Kenya na wafanyikazi wake huwa wanavalia nguo nyeusi, nyeupe na hata nyekundu.

Wafanyakazi wa huduma kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo nyeupe, nyekundu na hata nyeusi. Wanahudumia wananchi hao.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji wa kandanda, wamevaa jezi lenye rangi samawati nyeupe na hata nyekundu mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji ambao wanaonekana wakicheza. Wamevaa jezi lenye rangi tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki waliokaa na wanatazama mchezo huu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani ya chumba hili kuna wananchi pamoja na wafanyi kazi yule ambaye amevalia nguo lenye rangi nyeupe nyekundu anaonekana akiwahudumia wanadada hawa.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya. Wako uwanjani na wanaweza kuwa wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi nyekundu, nyeusi na hata nyeupe.

Ndani ya uwanja huu kuna wanariadha ambao ni wanaume. Wanaonekana wakikimbia. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanaweza kuwa wamekuja kuutazama mchezo huu unaoendelea.

Hii ni ofisi la huduma Kenya, ndani chumba hili limepakwa rangi nyeupe na lina mchoro ya kijani kibichi nyeusi na ata nyekundu, hakuna watu.

Mashabiki kutoka Kenya wako uwanjani humu. Wanaweza kuwa wamekuja kutazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani, nyeusi na hata nyekundu. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hawa ni mashabiki wa Kenya wanaeza kuwa wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea, wengine wamevalia nguo lenye rangi nyekundu .Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wamevalia nguo lenye rangi nyeupe na hata kijani kibichi. Wamekusanyika mbele ya moto unayo ungua. Wanashangilia huku wakitabasamu.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyakazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Wamesimama na wanamtazama yule ambaye anatazama runinga.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wamesimama mbele ya jengo hilo. Wamevalia nguo nyeusi, nyeupe na nyekundu. Wanatabasamu huku wakimwangalia yule anayewapiga picha.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji waliokusanyika pamoja. Wamevaa jezi lenye rangi nyeusi. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama wote.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya, wako uwanjani na wanatazama mchezo unayoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi, nyeupe na hata nyeusi.

Hawa ni mashabiki wa timu flani, wamekusanyika katika uwanja huu, wanatabasamu na kusherehekea, wamevalia nguo lenye rangi samawati na hata nyeupe.

Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji waliokusanyika na wanaonekana wakicheza pamoja, wamevaa jezi zenye rangi ya samawati na nyeupe, mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Wafanyikazi wa huduma kenya, wameleta au wamekuja kuhudumia wa kenya mahali ambako wako. Wamevaa nguo nyeupe, nyekundu na nyeusi, wanahudumia wale ambao wamepanga foleni.

Ndani au katika uwanja huu kuna wachezaji wanaume waliovaa nguo nyeupe na nyekundu. Viatu vyao ni vya aina tofauti na wanaonekana wakicheza kandanda.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeupe na nyeusi. Wameketi huku wengine wanaonekana wakihudumia watu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna watu ambao wamesimama wengine wameketi. Wanaweza kuwa ni wakenya na wamekuja kutafuta usaidizi.

Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji waliokusanyika pamoja. Wamevaa jezi lenye rangi njano. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama huku wakiinua mikono.

Ndani ya jumba hili, kuna watu ambao wamesimama na wengine wameketi. Humu ndani tunao pia wafanyikazi wa huduma Kenya na wanahudumia wananchi wengine.

Katika uwanja huu kuna wachezaji waliovaa nguo au jezi lenye rangi tofauti, nyuma yao kuna watu wengine ambao wamesimama na wanawatazama.

Hii ni ofisi la huduma Kenya, wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Wameketi huku wanaonekana wakihudumia wanakenya hawa.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna watu ambao wamesimama na wanaonekana kushughulikiwa na wafanyikazi wa hapa. Kuna wengine wameketi na wamebeba makaratasi mkononi.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Wamevalia nguo lenye rangi tofauti, nyuma yao kuna mashabiki ambao wanatazama na kutabasamu.

Ndani ya jumba hili kuna watu wawili mwanamke na mwanaume ambao wameketi. Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi hawa wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe.

Ndani ya ofisi hili tunayo polisi ambaye amesimama. Wafanyikazi wa Huduma Kenya na mwanamke mmoja ameketi. Wafanyikazi hawa wanaonekana kumhudumia afisa huyu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, ndani ya jumba hili kuna wafanyikazi ambao wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe, wengine wamesimama na pia kuna wale ambao wameketi.

Katika uwanja huu kuna wachezaji waliovaa jezi. Viatu vyao ni vya aina tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanaeza kuwa walikuja kutazama mchezo huo.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji ambao wamekusanyika kwa pamoja, wamevaa jezi lenye rangi njano. Nyuma yao kuna mahali ambapo mashabiki huwa wanakaa wakitazama mchezo wao.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji waliokusanyika kwa pamoja. Wamevaa jezi lenye rangi tofauti. Mashabaki wamekaa nyuma yao na wanawatazama wote kwa pamoja.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo nyekundu, nyeupe, nyeusi na hata kijani kibichi, wanatabasamu.

Watu wamo ndani ya huduma kenya, wote wamesimama na wanamsikiliza wakimtazama yule ambaye anaongea. Kuna pia wengine wameketi kwa kiti.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya, ndani ya jumba hili kuna watu ambao wamesimama. Mwanadada mmoja amembeba mtoto na anatabasamu huku akimsikiliza Kithure Kindiki.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo nyeupe, nyekundu na nyeusi. Wanaonekana wakiwahudumia wote.

Ndani ya uwanja huu, kuna watu ambao ni wachezaji wa kandanda. Wamevaa jezi na viatu vya aina tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanaeza kuwa walikuja kuhudhuria na kutazama mchezo huo.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wameleta, ama wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Mmoja wao anaonekana kumshika mkenya yule mkono, amevaa nguo nyeusi, nyekundu na nyeupe, pia ako na saa mkononi.

Ndani ya jengo hili, kuna wachezaji ambao wanaonekana wakicheza kwa pamoja. Wamevaa jezi lenye rangi tofauti. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani ya jengo hili, kuna watu ambao wanaeza kuwa ni wakenya, wamekuja kupata usaidizi. Wafanyikazi wake wanavalia nguo nyeusi, nyeupe na hata nyekundu.

Hii ni ofisi la huduma Kenya, ndani ya jumba hili kuna watu ambao wameketi na wengine wamesimama. Wafanyikazi wamevalia nguo nyeusi, nyekundu na hata nyeupe

Hawa ni mashabiki kutoka kenya wako uwanjani na wanaeza kuwa wanatazamwa mchezo ambao unaendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na kuna mwanamke ambayo amesimama na amebeba bendera ya kenya.

Hii ni ofisi la huduma Kenya, wafanye kazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyeupe na hata nyekundu, kuna wale ambao wamesimama, wengine wameketi na wanaonekana kuhudumiwa ndani humu pia.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe huku wanaonekana wakitabasamu sana.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe. Wamesimama na wanaonekana wakizungumza kwa pamoja.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Wameketi huku wengine wao wanaonekana wakihudumia wananchi.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na wameketi huku mmoja wao anaonekana akihudumia mwanaume yule aliyesimama.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya. Wamo uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi, nyekundu. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani ya jumba hili kuna watu ambao wameketi. Wafanyikazi wake wamevalia nguo nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Hapa ndani ni safi sana.

Hawa ni mashabiki wa gor mahia wamekusanyika nyuma ya mto. Wanatabasamu na kusherehekea. Wamevaa nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe. Wanaweza kuwa wametoka kuhudhuria mchezo.

Ndani ya uwanja hii, kuna wachezaji ambao wanaonekana wakicheza mchezo wa kandanda. Wamevaa jezi lenye rangi tofauti ambayo ni samawati, kijani kibichi na hata nyeupe . Nyuma yao kuna mashabiki wengi.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji walio kusanyika kwa pamoja. Wamevaa jezi lenye rangi njano na nyeusi, wamesimama juu ya nyasi lenye rangi kijani kibichi.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na ata kijani kibichi. Wameketi humu ndani huku wengine wanaonekana wakiongea.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Wameketi huku mmoja wao anaonekana akihudumia wakenya wengine.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi samawati, nyeusi na hata nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hawa ni mashabiki wa kandanda . Kuna watu ambao wamesimama na wengine wameketi wamevaa jezi lenye rangi samawati. Wamekuja kuhudhuria mchezo huu na kuutazama.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Mfanyikazi amevalia nguo nyeupe, nyeusi na kijani kibichi. Kuna watu wamekaa mbele yake na wanaonekana kuzungumza